Kitanda kimefunikwa na chandarua kikubwa cha mbu kiko nje . Watu wengi wamesimama pembeni wakitazama. Kuna nyumba na miti nyuma yao na mazingira yanaonyesha tukio la elimu au kampeni ya kinga dhidi ya malaria. Chandarua kinaonekana kuwekwa kwa maonyesho ya jinsi ya kujikinga na mbu .

Daktari mmoja na wanafunzi watatu waliovaa nguo nyeusi huku wakiangalia kitabu kilichoandikwa maagizo ya dawa na matibabu ya wagonjwa. Meza limejaa chupa za dawa na sindano na mifereji ya kupitishia damu kwenye mwili na dawa kwenye mwili.

Daktari wa nne wenye nguo za rangi ya kijani na kinga kichwani na kwenye mapua wakiwa kwenye chumba cha upasuaji wakimfanyia upasuaji mgonjwa mmoja. Daktari wote wameangalia mahali mgonjwa yuko.

Daktari aliyevaa mavazi ya kujikinga, yaani PPE , anashughulika na mgonjwa aliyelazwa kitandani kwenye chumba cha wagonjwa mahututi. Kitanda kimezungukwa na mashine ya ufuatiliaji wa afya na vifaa vya msaada wa hewa. Mandhari inaonyesha matibabu ya hali ya dharura, huenda ikawa ni janga la magonjwa kama Covid-19 .

Watu wazima wakipewa chanjo na madaktari wa serikali siku kuu iliyotangazwa na kupewa chanjo ya kinga dhidi ya magonjwa tofauti tofauti.

Madaktari watatu wa upasiaji wako katika ukumbi wa hospitali wakifanyia upasuaji wa mgonjwa. Mgonjwa amelazwa kwenye meza ya upasuaji na nesi mmoja anasaidia kumulikwa kwa urahisi wa upasuaji.

Daktari wengi wakiwa kwenye chumba cha upasuaji wakimfanyia mgonjwa mmoja upasuaji. Daktari hao wamemzingira huo mgonjwa na wanamulika mwili wa huo mgonjwa na taa zilizomo vichwani zao.

Daktari wa dini ya Kiislamu akiwa amevalia kabuti la njano huku akimpatia chanjo mtoto mmoja aliyeshikwa mikononi na mamake huku mwanamume mwenye kanzu nyeupe akitazama.

Hema la kambi ya matibabu lililojaa watu wakisubiri kutibiwa wote wakiwa wamevaa barakoa. Daktari akimchanja mgonjwa mtu mzima kwenye mkono.

Lori la huduma ya afya ya jamii likiwa limeegeshwa katika eneo la jamii huku wagonjwa wakiwa wamekaa kwenye viti huku madaktari wakiwahudumia ndani ya lori hilo.

Lori la afya ya jamii likisimama uwanjani huku wagonjwa na wahudumu wa afya wakiwa wamejipanga nje kwenye hema wakisubiri usaidizi kutoka kwa madaktari.

Mwanamke mwenye vazi la buluu akiwa amembeba mtoto kifuani akiwa amejifunikia mwavuli akipita mbele ya lori la matibabu. Njia ya matibabu ya kliniki ina rangi nyeupe na ina ngazi ya wagonjwa kutumia.

Rais Ruto na maafisa wawili wa umoja wa mataifa wanaoshugulikia maswala ya kibinadamu wakiwa wamevalia koti la buluu wakizungumza na mwanamke na mtoto kwenye nyumba. Baadhi ya vyombo viko mezani.

Lori la kambi ya matibabu ya rangi nyeupe na nyekundu lililoegeshwa kwenye lami. Chini ni zulia jekundu kwa ajili ya wagonjwa kukanyaga wakati wa kuingia kwenye lori.

Afisa wa afya ya jamii akiwaonyesha wasichana wadogo jinsi ya kuweka pedi za usafi kwenye suruali zao, na kanuni za usafi za wakati wa siku zao za hedhi.

Lori jeupe ambalo ni zahanati inayotembea linaegeshwa kwenye uwanja wa vumbi. Zahanati tembezi itawasaidia wagonjwa ambao hawawezi kufika hospitali kwa urahisi hata kidogo.

Mwanamke ambaye ako na vipuli kwenye masikio na shanga kwenye shingo huku akiwa ameshikilia kijiti ambacho anakitafunia huku akipiga mswaki nacho. Mwanamke huyu anakaa wa mila ya kimaasai.

Daktari wa meno akiwa amefungua mdomo wake wazi akionyesha meno yake meupe na masafi, huku akikuwa ameshikilia chombo cha kutengeneza meno na mkononi ako na kinga.

Daktari wa meno akifundisha mazoezi ya meno kwa kutumia mfano, akitumia kioo cha kukuza meno, na inaonyesha jino moja lina tundu.

Daktari wa meno aliyevaa kinga za samawati na kushika chuma mbili za kung'oa meno karibu na mdomo wa mwanamke. Mdomo wa mwanamke umefunguka kidogo na meno meupe na anatabasamu.

Daktari wa meno akiwa amevalia kinga kwenye mikono yake, huku akiwa amemfungua mdomo mgonjwa wa meno akitumia kifaa kuangalia afya ya meno ya huyo mgonjwa.

Mtu anayetumia mswaki wa vichaka kwenye miti ili kupiga mswaki mdomo wake umefungwa nusu huku akiyasugua meno yake na huu mswaki wa kijiti.

Vifaa vya usafi wa meno na meno vya daktari vimepangwa juu ya uso wa bluu. Brashi za meno, nyuzi na uma wa kushika nyuzi pamoja na vifaa vya kuchunguza meno. Hii ni seti kamili ya kutunza afya ya kinywa na meno.

Daktari wa meno akimwangalia mgonjwa wa meno kutumia kidude alichoshika mkononi cha chuma. Huyu mgonjwa ako na meno masafi sana ambayo hayakai kama yana shida yoyote.

Mtu mweusi mwenye midomo nyeusi na mdomo wazi akitabasamu akionyesha meno ya mbele. Mtu ana pengo kati ya meno mazuri meupe yenye rangi ya maziwa.

Daktari wa meno mwenye kinga nyeupe anaangalia meno ya mtoto na mdomo umejaa matundu na fizi mbovu. Mtoto ana sweta ya bluu.

Mwanamke wa rangi ya chokoleti mwenye tabasamu zuri akionyesha mchanganyiko wake nzuri wa meno ana mdomo laini na meno meupe yenye afya.

Mdomo wa kwanza una meno yenye tundu mbele na mdomo wa pili lina meno yote mazuri na yenye afya baada ya kurekebisha na daktari wa meno.

Lori kubwa la zimamoto jekundu na jeupe lililoandikwa herufi kubwa za moto limeegeshwa sehemu ya maegesho na nyuma yake kuna mti mkavu. Lori hilo lina ving'ora sehemu ya mbele.

Timu ya kubabiliana na madhara na dharura ikijaribu kuokoa watu kutoka eneo lililofurika. Baadhi ya nyumba zimezama nusu ya maji. Watu upande mwengine wanajaribu kuvuka huku wakisaidiana.

Huduma ya dharuraa ya nyeupe, nyeusi na nyekundu ya kubebea wagonjwa mahututi. Gari la wagonjwa limeegeshwa nje kwa lami. Gari inaonekana ikiwa mpya.

Wahudumu wa dharura na wa usimamizi wa maafa waliovalia sare nyekundu na barakoa wakisafisha eneo ambalo nyumba ziliteketea kwa moto. Wakaazi wamesimama kando ya barabara wakitazama.

Timu ya dharura na maafa inaenda kusaidia waathiriwa wa mafuriko kwa chakula na mavazi ya msaada. Timu iko ziwani na inajaribu kuingia ndani ya boti hizo.

Wafanyikazi wa dharura na maafa wakiwa na nusu kanzu ya kijani na kofia nyeupe. Moja wao ana koti jekundu na wanawake wawili wamevaa hijabu

Lori nyeupe, njano na nyekundu za kutoa misaada ya kibinadamu zikiwa na mabago ya kahawia mbele na pembeni yakiwa yamejipanga kwenye mstari barabarani.

Watu wakijaribu kuvuka eneo lenye mafuriko baada ya mvua kunyesha. Kiwango cha maji ni kikubwa sana na maji ni machafu sana, na yamechanganyikana na maji ya taka ambayo siyo ya kiafya.

Gari la taka la kijani likiwa limesimamishwa nje ya majumba ya mabati ya kupangisha. Wafanyikazi wa hilo taka wakiwa hapo wamesimama kando na makaratasi yaliyojaa taka yakingoja kuwekwa kwenye hilo gari.

Vyakula mbalimbali vya afya na nafaka kama vile papa, mtango chungu, pear , maharagwe, makomamanga, machungwa, bamia, tufaha, tikiti maji na vingine vingi vilivyoonyeshwa kwa uzuri.

Barabara ya kijani yenye vumbi yenye mchanga wa kahawia kuna miti pembezoni mwa barabara na baadhi ya sehemu za miti ambayo tayari imekatwa inaonekana.

Nyumba iliyobomoka baada ya dhoruba kali, fanicha ya nyumba imevunjwa na dhoruba na imetanda kuzunguka nyumba, paa limevunjwa na kufunikiwa na theluji.

Mti mkubwa umeanguka juu ya gari jekundu katikati ya barabara ukizuia usafiri wowote wa magari mengine. Mti ni mkubwa sana wenye ncha kali na mtembea kwa miguu mwenye shati jeupe anapita tu mbele ya gari.

Kifaa cha kupima shinikizo la damu kwa magonjwa kina herufi za mwanzo zinazoonyesha shinikizo la damu la mgonjwa. Kifaa ni kizuri cheusi, kijani, nyekundu na njano kwa rangi.

Kipande cha karatasi kiko kwenye meza ya kahawia na mizani nyeupe iko juu ya meza ya mbao na nyuma yake kwenye dirisha kuna cheti cha shukrani kwa idara ya lishe.

Benchi la hospitali lililochanika jeusi na miguu ya metali na sanduku jeupe sakafuni na katoni ya hudhurungi iko juu ya meza, ndoo ndogo na baadhi ya dawa.

Bango la ufahamu wa afya ya akili linaloonyesha mwanamke akiwa ameshika laini ya simu akiwa ameketi na taarifa kuhusu tukio la afya ya akili na tarehe itakayofanyika.

Kijana wa kiume aliyeketi kwenye kiti cha kahawia kwa huzuni akishika kichwa chake kwa mkazo na nyuma yake kuna bango la ufahamu wa afya ya akili lililoandikwa ni wakati wa kurekebisha mazungumzo ya afya ya akili.

Dawa ya watoto ya kupunguza maumivu kwenye mwili, ambayo iko kwenye pakiti na ndani yake ni chupa ya dawa. Kwenye pakiti kumechorwa picha ya mtoto aliyemkumbatia mzazi huku akitabasamu.

Wagonjwa wanaopata chanjo katika hospitali ya umma inayofadhiliwa na serikali huku baadhi ya waandishi wa habari wakirekodi utaratibu huu.

Mtoto mchanga akiwa ameshikwa na mama mikononi mwake huku daktari akimchanja kwa ajili ya kuzuia magonjwa yanayodhuru watoto.

Muuguzi aliyevalia sare ya buluu akimdunga mtu kwenye mkono wake wa kushoto. Wote wakiwa wamevaa vinyago kwa ajili ya kujikinga na vijidudu.

Muuguzi akimchanja mtoto mdogo hospitalini huku mama akiwa ameshika mtoto mikononi mwake. Nesi amevaa sare nyeupe, na blue .

Sehemu ya watoto katika hospitali na vitanda vya watoto. Moja yao ikiwa na mtoto mdogo aliyelala hapo kitandani amezingirwa na mablanketi na kuta ni za rangi ya waridi na mapazia. Madaktari wamesimama na vifaa vya matibabu.

Mama akiwa amemshika mtoto mkononi huku daktari akipatia mtoto huyo chanjo ya mdomoni. Wazazi wengine wamesimama kando na watoto wengine wakingojea chanjo.

Mtoto mdogo aliyezaliwa hospitali akiwa amelala kwenye kitanda cha kiangulio na blanketi ya pinki ikiwa chini yake akilia huku daktari akimdunga sindano.

Afisa mwuguzi anayetoa chanjo ya kumeza kwa mtoto mchanga hospitalini. Chanjo hiyo inatolewa kama matone ya mdomo kupitia mdomo wakati mama anapomshikilia mtoto.

Daktari aliyevaa nguo nyeupe na kinga nyeupe akimdunga sindano mgonjwa wa kike. Mgonjwa amevaa kinyago na gauni la kijani lenye maua.

Wanafunzi wakiwa nje ya darasa wananawa mikono kwenye ngoma za usafi. Wamevaa barakoa na walimu wawili wamesimama nje ya darasa hizo wakiwatazama.

Mtu anaosha mikono kwenye sink kwa sabuni. Maji yanamwagika bure. Sink lina rangi ya fedha na lina counter zenye vigae vyeupe.

Mtu ambaye anaonekana akiwa na mikono ambayo haina vidole kamili. Mkono mmoja na vidole vitatu kamili na vingine viwili nusu. Huo mkono wa pili wa kushoto una vidole vitatu kamili pia na viwili ambavyo nusu.